Wauguzi wawili walio valia sare zilizo sawa. Wamekuja katika kijiji kupeana matibabu. Wakiwa wamebeba madawa tofauti tofauti ili kuweza kuhakikisha wamepeana matibabu kwa watu waliokuja kuwaona.

Mlango wa chumba umefunguka kidogo ulioandikwa physiotherapy RM 12 kwenye mlango. Chumba chenyewe kina tiles , pipa la takataka, mtungi mdogo wa maji. Dirisha lina pazia la rangi tofauti tofauti, pia juu yake mna mipira miwili na tairi ya kufanyia mazoezi.

Ni mtu ambaye ameketi chini, tena akailalia meza yake. Ukimwangalia ni mtu anaweza kuwa ana mawazo au aidha ana kitu ambacho kinamsumbua kwa maisha yake. Mtu kama huyu anahitaji mtu wa kumwongelesha ama kumsikiza aweze kutatua shida anayopitia.

Kuna mwanadada ambaye amevalia barakoa ako kwenye harakati ama biashara yake ya kuuzia maji na apo kando kuna kijana pia ambaye amevaa barakoa na ako kwenye harakati ya kuchotelea maji ambayo anaeza kuwa ameyanunua.

Shamba lililopandwa mahindi upande wa kushoto. Katikati juu mna barabara iliyopita. Katikati mna nyasi kubwa iliyomea zaidi. Chini upande wa kulia mna mmea ya kienyeji iliyo mrefu.